Mashamba ya ndizi yananawiri yakiwa na mikungu mizito iliyojaa matunda. Mtaalamu wa kilimo anasimama katikati yao, akihakikisha kila kitu kinakua vizuri. Majani mapana yanatoa kivuli, huku hewa safi ikiwa imejawa na harufu ya ardhi yenye rutuba.

Shamba la mahindi lenye mimea midogo, linaonyesha dalili za changamoto za ukuaji. Baadhi ya majani yana madoa ya njano, na madoa meusi, ikionyesha kuwa uwezekano wa kuwepo kwa magonjwa, au upungufu wa virutubisho.

Mkulima aliyevaa mavazi ya manjano na kofia, amebeba kifaa cha kunyunyizia mgongoni mwake, ananyunyizia ng'ombe dume akiwa amesimama karibu naye. Wamezungukwa na miti na ua wa mbao.

Mkulima amesimama karibu na shamba lake la ndizi. Anaonekana amevaa shati jeusi na sketi ndefu. Migomba imepangwa vuzuru na udongo unaonekana umelimwa.

Elimu na sayansi ndiyo msingi wa maendeleo, na hapa mtaalamu wa sayansi anafanya majaribio akitafuta subirisho za changamoto za binadamu. Kazi hii inahitaji umakini, busara, na akili timamu.

Mfungaji amekaa chini anakamua ng'ombe akifanya kazi yake ya kila siku, anatumia ndoo kukusanya maziwa akionyesha umuhimu wa ufungaji na utunzaji wa wanyama, hii inaonyesha jinsi wananchi wanavyojitegemea katika kupata bidhaa za kila siku na jinsi kazi ya ufungaji ilivyo muhimu.

Kilimo cha kisasa, huunganisha ubunifu na teknolojia ili kutoa maziwa safi na bora. Mfumo huu wa automatic uhakikisha kwamba kila tone la bidhaa huwafikia walaji bila kuguswa. Ufanisi wa utaratibu huu wa kisiasa huondoa muda na juhudi na hivyo hukuza uchumi.

Wanawake waliodhoofika kwa uchovu wa safari ndefu wakisafirisha ndizi kwenda sokono. Sasa wametulia chini ya kivuli chembamba nyuso zao zikitawaliwa na matumaini. Wanangoja kwa subira wateja waje kununua ili waweze kupata riziki ya siku.

Wakati wa uzalishaji wa maziwa umewadia. Ng'ombe amesiama kwa utulivu akitoa maziwa safi na yenye lishe kwa matumaini ya uzalishaji bora. Maziwa yanakusanywa kwa uangalifu yakionyesha teknolojia ya kisasa.

Matumizi ya teknolojia ya kisasa katika ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Sasa utaweza kupata maziwa safi bila shida yoyote. Teknolojia hii itarahisisha maisha ya wafugaji na kuongeza tijo.

Nyumba inasimama imara ikiwa na paa la bati ikilindwa na miti mirefu, miti hiyo inazunguka nyumba ikitoa kivuli na hewa safi, ni mahali pa tulivu na amani ambapo asili na maisha ya mwanadamu vinakutana.

Mtu amevaa koti jeupe anaonekana akishughulikia ng'ombe, anawasaidia ng'ombe labda kuwanywesha au kuwa hudumia katika shughuli za kila siku za ufugaji, mazingira ya ndani yanaonyesha zizi la ng'ombe huku ng'ombe wengine wengi wakiwa karibu.

Katika shamba la mahindi jua linachomoza na mavuno yameanza ,mkulima mzee anashika mahindi mkononi mwake kwa furaha na kujivunia matokeo ya bidii yake ,kila mahindi inaahidi lishe na uhakika wa chakula kwa familia yake .

Ndizi nyingi zimerundikana sakafuni zikifunika sehemu kubwa ya eneo hilo. Baadhi ya ndizi zimewekwa kwenye kreti ya samawati iliyo karibu. Ndizi hizo zina rangi ya manjano iliyokomaa zikiwa tayari kwa matumizi na usafirishaji.

Safari ndefu ya ukuaji wa mimea inaanza, ikitegemea ardhi yenye rutuba na uangalizi wa mkulima. Mimea hii inakuwa kwa haraka ikitoa matumaini ya mavuno mengi.

Mtaalamu wa afya ya mifugo anafanya kazi muhimu shambani, akitumia kifaa maalum kilichojaa dawa. Ananyunyizia kwa uangalifu mnyama aliyefungwa, ili kumlinda kutokana na magonjwa na vimelea. Shughuli hii ni muhimu sana katika kuhakikisha ustawi na afya ya wanyama wa kufugwa.

Mazao mapya yanachipuka kwenye ardhi yenye rotuba. Mimea midogo inasimama imara ikijipanga kuelekea ukuwaji wa baadae. Kila mche mchanga una ahadi mavuno mengi ukiwa ishara ya utajiri ya shambani.

Mshamba yamepambwa kwa majani ya kijani yakiashiria matumaini ya mavuno mingi. Miti imesimama imara kila moja ikingojea wakati wake wa kutoa tunda. Udongo mwekundu umetoa lishe kwa mimea ukitengeneza uhai mpya.

Teknolojia ya kisasa inatumiwa kwa ufanisi katika uzalishaji wa maziwa. Maziwa safi yanakusanywa moja kwa moja kutoka kwa wanyama na kuingizwa kwenye vyombo maalum vya kuhifadhi. Mfumo huu unahakikisha usalama na ubora wa maziwa.

Shamba kubwa lenye miti ya migomba imejaa mazao yanayoonekana kuwa mazuri. Migomba hiyo inaonekana kustawi vizuri na ndizi nyingi bado ni mbichi zikisubiri kukomaa kabla ya kuvunwa, migomba imepandwa kwa mpangilio mzuri na kuna udongo mwekundu chini kuashiria umakini katika kilimo.

Safu ndefu yenye miti mirefu yenye majani mapana, imejipanga kwa utaratibu. Rangi ya kijani inang'aa kwa nguvu ya jua ikitangaza uhai na afya. Kila mti unashika ahadi ya mavuno ya baadae ukiwa kimya kimya ukikuza matunda ndani yake.

Juhudi za kupata maji safi zimekuwa sehemu ya maisha, huku jua kali likichomoza, wanafamilia wanashirikiana kujaza chombo kikubwa, wakihakikisha hawakosi bidhaa muhimu nyumbani. Kila tone la maji linathaminiwa kwa kuwa ndio lina maana kubwa katika shughuli zao za kila siku.

Wanawake wawili wakiwa wamevalia sare za kazi na barakoa wamesimama jikoni wakifanya kazi, mmoja wao anatumia kifaa maalum kuhamisha kiowevu kutoka kwenye ndoo kubwa, huku mwingine akitazama kwa umakini, hii inaashiria mazingira ya kazi ya usafi.

Mwanamke anafanya kazi ya kila siku kwa furaha akipata riziki kutoka kwa mnyama wake. Anajaza chombo chake maziwa safi yakionyesha matunda ya kazi yake. Katika mazingira anaonyesha uhusiano wa dhati kati ya binadamu na wanyama.

Mandhari ya kilimo yanaonekana vizuri ikiwa na udongo mwekundu uliyotayarishwa kwa kilimo. Pande pande kuna mimea ya kijani kibichi na miti ikiashiria uzalishaji wa kilimo katika eneo hilo. Anga la buluu lina mawingu meupe likileta picha nzuri ya maisha ya mashambani yenye matumaini.

Katika shamba hili mavuno ya ndizi yamefanyika. Bidii na uvumilivu ya wakulima umewapa matokeo mazuri . Ndizi zimepangwa kwa uangalifu zikisubiri kusafirishwa sokoni. Kila tunda linawakilisha matumaini na wakulima hawa wanajivunia kazi zao.

Teknolojia imerahisisha mchakato wa kukamua maziwa kuongeza ufanisi na usalama. Wanyama wanahudumiwa kwa utaalamu wa hali ya juu huku maziwa yanapatikana kwa njia ya kisasa. Hii inahakikisha kwamba maziwa yanayopatikana ni salama na yanastahili kwa ajili ya matumizi.

Uvunaji wa ndizi unasherehekewa na mwanamke amesimama mbele ya kazi yake ngumu. Migomba yenye ndizi mbichi zilizoungana zimepangwa mbele yake ikisubiri hatua inayofuata.

Maziwa yanapata utunzaji wa hali ya juu kabla ya kusafirishwa kwa wateja, teknolojia na bidii ya wafanyakazi wanajangia upatikanaji wa maziwa safi na yenye lishe kwa wote.

Juhudi na biashara zinakutana kwenye uwanja wa kijiji. Watu wawili wanapanga vyombo vya maziwa kwenye pikipiki wakiwa wamejitolea kwa kazi yao. Barabara iliyojaa vumbi inaashiria safari ndefu mbele huku majani ya kijani yakionyesha mazingira safi ya asili.

Maisha ya jamii yanakusanyika kupitia chakula na hapa mikono miwili inachanganya mchanganyiko muhimu. Kichocheo hiki kinazunguka kikileta ladha na lishe kwa wote watakao kula. Hii ni ishara ya umoja.

Asidi na joto viwalisha maziwa ya kawaida kuwa utajiri laini wa ladha. Mchakato huu wa uchujaji unatoa kiungo kitamu tayari kwa matumizi mbalimbali ya upishi. Ladha yake ya kipekee inaongeza utamu wa asili kwenye chakula na kuiweka kwenye kiwango kingine.

Shughuli za kilimo huleta tabasamu, huku mkulima akishika mmea wake. Amejawa na furaha ya mavuno mazuri baada ya kazi ngumu. Kila jani na tunda linaashiria ahadi na maisha bora na uhakika wa riziki.

Usafiri wa maziwa unafanyika kwa umakini na haraka. Na maziwa yanafikishwa kwa wateja yakiwa bado ni safi. Hii linawezekana kwa ufanisi wa madereva na na mazingira yanayo ruhusu usambazaji wa haraka.

Katika wakati huu muhimu, mshikamano wa jamii unadhihirika wazi. Watu hushirikiana kutoa chakula chenye lishe kwa kila mtu. Kila mmoja huchangia ili kuhakikisha kua hakuna yeyote anaye baki njaa na hivo kuimarisha umoja na upendo.

Jitihada za kusafirisha maziwa kutoka shambani zinaendelea. Vyombo vya chuma vimeandaliwa vikisubiri kujazwa na bidhaa safi na bora. Kila chupa inawakilisha matumaini ya wakulima na wateja wao.

Rangi ya manjano inashuhudia ukomavu na uzalishaji tele, mikungu mizito ya ndizi inang'inia ikisubiri kuvunywa na kuliwa. Miqle ya jua inaangukia kwenye matunda ikiyapa mung'ao wa kuvutia.

Ng'ombe kadhaa weusi na weupe wanakula nyasi, nyasi hizo zimewekwa kwenye tairi la gari na zimefunika tairi hilo. Ng'ombe wote wana vitambulisho vya manjano masikioni mwao.

Mtaalamu ameketi akiwa na tabasamu la furaha akionyesha matunda ya kazi yake, nguo yake yenye michoro ya kijani na manjano inalingana na matunda aliyo nayo, ni wakati wa kusherehekea juhudi na matunda ya kazi ngumu.

Katika maabara ya kisasa kuna mazingira ya kazi ya utulivu na ueledi . Wataalamu wanafanya kazi kwa umakini mkubwa wakifuatilia kila hatua ya mchakato wa utafiti. Kila mmoja ana jukumu lake akichangia utaalamu wake ili kufikia malengo ya utafiti.

Ng'ombe inayoonekana kuwa na afya inakamuliwa maziwa, ni mandhari ya kazi za kila siku za shambani. Hii inaonyesha umuhimu wa kilimo wa ufugaji na uzalishaji wa chakula shambani.

Mfanyabiashara mmoja anachunga mifugo yake chini ya kivuli cha mti na banda dogo. Nyasi nyingi zimewekwa chini zikiwa chakula cha kutosha kwa wanyama. Ng'ombe kadhaa wamejikusanya pamoja wakifurahia malisho yao kwa utulivu.

Katika jamii nyingi kazi ya mikono bado inatumiwa kwa heshima. Hali hii inaonyesha uhusiano dhabiti kati ya binadamu na wanyama ambapo jukumu muhimu la kutoa riziki inatimizwa kwa utulivu na umahiri.

Shambani juhudi inakutana na malipo. Mtu amevaa helmeti akimwaga maziwa kutoka kwenye ndoo, akijaza vyombo vyeupe vilivyopangwa. Barabara ni kavu na isiyo na mwangaza ikionyesha mazingira magumu ya kazi.